Duka ndogo au kibanda kilicho kando ya barabara kinachoonekana kuwa na shughuli. Mlango kuu wa duka umepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna bango lililoandikwa, New Generation kwenye sehemu ya juu kwenye lango huo wa kijani.

Mashini ya kisasa inayotumika kupima maziwa, iliyomo kwenye duka la kuuza maziwa ambako kuna picha ya ng'ombe iliyoekezwa kwenye pango hili.

Ndani ya duka kubwa au supermarket ambapo bidhaa za maziwa zimepangwa katika fridge maalum. Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe lenye nembo ya daima anaonekana akipanga na kuchukua bidhaa kwenye rafu ya fridge . Bidhaa nyingi za maziwa ikiwemo maziwa yenye chapa ya Delamere zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Safu ya magari yanayoonekana kuwa mapya yamepangwa kwa ustadi kwenye sehemu tambarare yenye lami. Magari hayo yanaonekana kua SUV na yameelekea upande moja yamepangwa kwa mfululizo.

Mikono miwili ya watu wawili tofauti ikishika vitu vinavyohusiana na miamala ya kifedha. Mkono wa kwanza ulionekana kutoka upande wa kushoto unashika noti chache za pesa taslimu, ambazo zinaonekana kwa noti za Kenya.

Shughuli ya malipo ya kidijitali. Mikono miwili labda ya watu tofauti inaonekana ikitumia kifaa cha malipo cha Pesapal. Mwanamke ambaye amevaa kucha zenye rangi nyekundu akishikilia kifaa hiki cha kielektroniki kwenye shiriki la kifaa kiasi cha malipo ya...

Rundo la sarafu nyingi zilizotanganyika. Sarafu hizi zinaonekana kuwa za chuma mbili tofauti. Sehemu ya katikati ni ya rangi ya dhahabu au shaba na sehemu ya nje ni ya rangi ya fedha. Muundo huu unaashiria kuwa ni sarafu za kisasa.

Safu ya magari matatu ya kifahari aina ya Marcedes-Benz, G-wagon, ikiwa imeegeshwa kwenye eneo la wazi labda katika duka la magari au maonyesho. Gari lililo mbele lina rangi nyeusi ya pili lina rangi nyeupe na la tatu ambalo linaonekana kwa sehemu lina rangi nyeusi. Magari hayo yote yana muundo wa kifahari na wa kisasa.

Tangazo la bima ya wanyama linayoonyesha mbwa mkubwa mweusi na mwenye manyoya mengi. Mbwa huyu anaonekana mwenye furaha akiwa amekaa kwenye nyasi za kijani na ametoa ulimi wake nje akionyesha tabasamu. Mandhari ya nyuma ni mazingira ya asili na kuna miti na nyasi.

Bango la tamasha za bima za nyumba ambapo tunaona kuna iliyokuwa imewekezwa kofia nyekundu juu na pia kuna mviringo wa rangi ya kijani uliokuwa umezungukwa kando ya kofia hiyo.

Tangazo la bima ya magari linaloonyesha magari matatu yenye rangi tofauti, moja la rangi ya machungwa, lingine jeupe na la tatu jekundu. Kila gari lina muundo wake wa kipekee na linaonyesha ubora wa magari hayo tangazo hili limeandikwa PSV Taxi Insurance.